Eneo fulani likipambwa na majengo yenye rangi ya kijani, pembezoni kukiwa na nguzo ya umeme iliyopitisha waya maalumu, kwa ajili ya kutoa huduma ya umeme kwa jamii hiyo.

Eneo fulani la nje, eneo hili limebebwa na majengo, nguzo ya umeme iliyobeba nyaya mbalimbali zinazopitisha huduma ya umeme kwa jamii nzima.

Eneo la nje likiwa na nguzo, nyaya, miti, ikiwa ni muendelezo wa kutoa huduma ya umeme katika jamii.

Eneo la nje, eneo hili limebebwa na majengo na nguzo ambazo zimeshikilia nyaya. Nyaya hizi ni mwendelezo wa kusafirisha umeme kutoka sehemu moja hadi nyingine, ili huduma hii ya umeme ipatikane kwa jamii.

Eneo la wazi likiwa na nguzo iliyoshikilia nyaya mbalimbali, zinazopita maeneo mbalimbali maalumu kwa ajili ya kutoa huduma ya umeme kwa wanajamii.

Eneo la wazi likiwa limezungukwa na miti majengo, barabara, taa, na vyombo vya moto ikiwa ni mwendelezo wa kumjuza mtumiaji wa barabara hizo namna ya kutumia taa za trafiki na alama za barabara kulinda usalama wake.

Eneo la wazi liliobebwa na barabara, miti na chombo cha moto aina ya pikipiki, kukiwa na mwanamume na mwanamke, katika mwendelezo wa kufurahia huduma ya usafirishaji.

Eneo fulani likwa na watu mbalimbali, majengo na vyombo vya moto. Watu hao wakiwa na shauku ya kutazama barabarani, ambapo ni muendelezo wa kupata usafiri kwa ajili ya shughuli zao.

Mifuko yenye rangi mbalimbali njano na nyekundu zilizoashiria na kubeba taka mbalimbali kwa ajili ya kuhifadhiwa maeneo husika, hii ni muendelezo wa kuhifadhi taka ili kulinda mazingira na afya kwa jamii.

Eneo la ndani likiwa limezungukwa na marumaru, choo, kopo la rangi ya bluu; kuashiria uhifadhi wa taka ya aina yoyote. Hii inaashira kulinda mazingira na afya kwa jamii.

Eneo fulani kukiwa na wanawake na wanaume, wakiwa wamevalia mavazi maalumu kwa ajili ya kujilinda, huku wakiwa wanakusanya taka na kuzihifadhi katika vifaa maalumu, na kuziweka katika gari.

Eneo fulani la wazi likiwa limezungukwa na mimea aina ya majani, makopo matatu, na mfuko mweusi. Makopo hayo na mfuko huo ukiwa ndani yake umehifadhiwa taka mbalimbali, ikiwa mwendelezo wa kuhifadhi taka ili kulinda mazingira na afya kwa jamii.

Baadhi ya wanaume wakiwa katika harakati ya kuihifadhi taka katika gari hili aina ya lori lenye rangi ya njano, pembeni kukiwa na geti ikiwa ni mwendelezo wa kulinda mazingira na afya ya wanajamii.

Eneo la nje kukiwa na gari ambalo limebeba taka, na mhusika akiwa na mavazi maalumu, kwa ajili ya ukusanyaji wa taka. Pembeni kuna majengo, barabara, ambayo ni mwendelezo wa kulinda mazingira na afya katika jamii.

Ni aina ya kopo lenye rangi ya bluu mahususi kwa kuhifadhi taka za maofisini, nyumbani na shuleni. Katika mwendelezo wa kuimarisha na kulinda afya ya binadamu katika milipuko ya maradhi.

Eneo la wazi likiwa limebebwa na majengo na barabara, kukiwa na kifaa maalumu kilichobeba taka hatarishi. Katika muendelezo wa kulinda mazingira na milipuko ya magonjwa.

Sehemu ya ufisi ikiwa na kopo la kijivu, mahususi kwa kuhifadhi taka mbalimbali ambazo zinapatikana ofisini hapo. Pembeni kulikuwa kuna kiti, kuna meza, kuna kabati, ambalo linahifadhi nyaraka mbalimbali mahususi kwa ofisini hapo.

Ni aina ya uhifadhi taka ambalo linamuonekano wa shimo, shimo hili hutumika kuhifadhi takataka mbalimbali ilikulinda jamii pamoja na milipuko ya magonjwa mbalimbali.

Eneo la wazi likiwa na wanaume watatu wakiwa na bomba jeusi pembeni kukiwa na nyumba, ambazo inaashiria namna utafiti wa kusaidia jamii kupata maji katika viwanda, biashara.

Huduma ya maji; huduma hii ikiwa katika eneo la wazi, pembeni kuna gari lenye maandishi ya kumjuza mwanajamii kwa usambazaji wa maji safi na salama. Pembezoni kukiwa na matangi na ghorofa.